Muhudumu wa bar mwenye ujuzi akitengeneza kinywaji almaarufu kama “cocktail” kutoka kwenye bilauli ya chuma kwenda kwenye glasi ilojaaa barafu. Kwenye meza kuna glasi za vinywaji vingnine vilivotengenezwa tayari mezani, nyuma yake kuna rafu zilizojaa chupa nyingi za vinywaji vikali, divai zilizopangwa vizuri.

Chumba kikubwa kilichojaa samani za ndani, nazo sofa na viti vya viti vilivyopambwa, mbele kuna masofa makubwa ya rangi ya zambarau iliyopauka na vitu viwili vya kijani kibichi, nyuma yao kuna chungu ya sofa na viti vya rangi mbalimbali ikiwemo kahawia ikisubiri kupangwa au kusafirishwa, inaonekana kama duka la thamani au eneo la kuhifadhia bidhaa.

Mwanamke ameketi katikati ya rundo kubwa la mbogamboga na matunda mbalimbali na pilipili hoho za kijani kibichi, matango, nyanya, chungu kubwa la vitunguu vyekundu vilivyopangwa chini. Nyuma yake kuna bidhaa nyingine nyingi zilizopangwa kwenye vikapu na masanduku, zikiwemo viazi na matunda ya mchungwa. Watu wengine wanaonekana nyuma wakipita kufanya manunuzi, kuashiria soko lenye shughuli nyingi.

Duka hili lina bidhaa nyingi tofauti tofauti zinazolenga mahitaji mbalimbali ya wateja, kwa upande wa kushoto safu ndefu ya plastiki ikiwa imepangwa kwa rundo na kwa upande wa kulia, chumba kikubwa kilichojaa mipira mbalimbali kama vile mipira ya voliboli na soka, katikati kuna mstari mrefu wa baiskeli mpya zikiwa tayari kwa kuuzwa.